Katika picha hii naona ndizi ambayo imeiva kabisa. Ngozi yake imengara kwa rangi ya manjano ya dhahabu. Ishara ni ya utamu wa ndani, ukiutazama kwa karibu kuna madoadoa madogo ya kahawia juu ya ngozi, ishara kwamba ndizi hii iko katika hali yake bora ya kuweza kulwa wakati wowote ule.

Katika picha hii naona mkulima mmoja amesimama kando ya mgomba wa ndizi amevaa koti la kazi la buluu ya giza, shati la rangi ya krimu iliyokoza na suruali ya kahawia. Ameushika mgomba kwa mkono mmoja akiwa amesimama kwa mtazamo wa mbele. Ni wakati wa mchana.

Katika picha hii, naona mwanamke anayekamua maziwa. Pia naona ndoo ambacho anakitumia kukamulia maziwa. Pia naona kamba ambacho amekitumia kufunga miguu za ngombe ili ngombe isipige teke maziwa ama kumpiga teke anayekamua maziwa haya.

Katika picha hii naona mtu ambaye anapulizia ngombe dawa. Pia naona ngombe kadhaa, umuhimu wa kupulizia dawa kwa ngombe inaweza kutoa kupe, kupe wananyonya, damu ngombe, na watakosa kukuwa na afya njema ama watapunguza kiwango cha maziwa.

Kwenye picha hii, naona ndizi. Hili ndizi limeiva. Na, ndizi ikishaiva, mtu anaweza kukula bure, ama pia kukunywa na chai. Sana sana, watu wanaougua ugonjwa wa kisukari, wanaambiwa badala ya kula mkate na chai, wanambiwa wakule ndizi na chai. Inawasaidia kupunguza kiwango cha sukari mwilini.

Katika picha hii naona watu wawili na naona ng'ombe tatu. Pia naona mashine na pia naona ndoo za kuweka maziwa. Hizi mashine naona zimeekelewa katika chuchu za ng'ombe. Hizi mashine zinatumiwa kukamua ng'ombe na zinarahisisha kazi si kama mtu anapokamua.

Katika picha hii naona ndizi, ndizi mbichi na imetolewa maganda. Ndizi na imetolewa maganda. Pia, kando yake naona ndizi zingine ambazo hazijatolewa maganda. Kwa mafikira zangu, ninafikiri kuwa anataka kupika matoke, kwa kuwa ndizi mbichi zinatumiwa kupika matoke peke yake.

Katika picha hii naona mwanamke mmoja amevaa shati ya rangi la nyeusi na sketi ya rangi creamu. Anaonekana kuwa anapanda kitu anavyosimama. Nyuma yake kuna mimea migomba ya ndizi. Majani yakiwa mapana na ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna nyumba. Ni nyakati za mchana mwangaza wa jua unaangaza eneo lote.

Katika picha hii naona ndizi mingi, ndizi zingine zimewekwa chini na zingine zimewekwa kwenye kikapu, hizi ndizi zimetandazwa hazijawekwa zipandane ilikupunguza kuharibika kwa ndizi, hizi zingine zimewekwa kwa kikapu iliwapeleke kuuza ama wapeleke mahali.

Katika picha hii, tunaona mgomba mrefu wenye rangi ya kijani kibichi kinachong'aa imesimama imara shambani, ni ishara ya afya ya mmea haujakauka wala kushambuliwa bali imejaa uhai na nguvu za kupasua anga .Katika tawi kuu la juu tunaona mkungu mkubwa wa ndizi.

Katika picha hii inaonyesha shughuli ya ukamuaji wa maziwa ambayo ni sehemu muhimu ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, hii ni shughuli ya kila siku wa wafugaji wanaolenga usalishaji wa maziwa ama biashara au matumizi ya nyumbani, mfugaji amevaa shati la mikono mirevu, suruali ya grey na buti la plastiki pia amevalia jebeo.